Mwanamke aliyevaa miwani akisimama nyuma ya kaunta iliyojaa mifuko ya mbegu na bidhaa nyingine za kilimo. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za kilimo, ikiwemo mbegu, madawa ya wanyama, na vifaa vingine vya kilimo. Juu ya rafu kuna vijikaratasi, na ukutani kuna bango linaloshiria uuzaji wa bidhaa za kilimo, na dawa nyingine za wanyama.

Duka la pembejeo za kilimo ambapo mifuko mikubwa ya mbolea au mbegu imepangwa nje. Mwanaume ameketi kwenye benchi akizungumza na mwanamke huku akionyesha kitu kilichoshikiliwa mikononi mwake. Ndani ya duka zimejaa bidhaa mbalimbali za kilimo.

Wanaume wawili wenye tabasamu wakiwa wamekaa kwenye meza ya kioo ndani ya chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya maonesho au duka. Nyuma yao kuna bidhaa za kilimo na afya ya wanyama pamoja na bango kubwa la "osho". Wanaume hao wamevalia mavazi yanayoashiria wao ni wafanyakazi au wawakilishi wa kampuni husika.

Mwanamke akitabasamu akiwa amesimama mbele ya duka la pembejeo za kilimo, nyuma yake kuna bidhaa mbalimbali zinazohusiana na kilimo, mabango ya mbegu yametundikwa ukutani, mifuko ya mazao au pembejeo imepangwa mbele yake.

Eneo la kutengeneza mbolea, ambapo rundo kubwa la mbolea limekusanywa chini ya paa. Watu wawili wamevalia nguo za kijani na wanafanya kazi karibu na rundo hilo, kando kuna na koleo na takataka zilizokusanywa. Mbolea ni muhimu kwa ajili ya kilimo, kwani husaidia kukuza mazao na kuyafanya yastawi vizuri.

Wanaume wawili waliovalia mavazi na kofia za manjanowakiwa katika kiwanda cha kufungasha bidhaa mmoja anashikiliwa mfuko

Mtu mmoja amevaa jezi ya rangi ya machungwa na ameketi chini akishika gunia la mbolea la meya. Gunia hili lina uzito wa kilogramu hamsini. Kwenye upande mwingine, gunia nyingi za mbolea zimewekwa karibu naye kwenye sakafu ya chumba kilicho na ukuta mweupe. Mtu huyu anaonyesha sampuli ya mbolea kwa mikono yake na inaonekana kama anafanya kazi katika ghala au duka la mbolea. Hali inayohusiana na umuhimu wa kilimo kwa kuimarisha uzalishaji wa chakula na uchumi wa nchi.

Mwanamke na mwanaume wakizungumza mbele ya duka la bidhaa za kilimo huku kuna mifuko ya mbolea chini na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za kilimo kama vile dawa za kuulia wadudu na madawa ya mifugo zikionekana kwa nyuma. Hii ni kwamba maduka ya kilimo ni muhimu sana kwa wakulima kwani yanawapatia pembejeo muhimu kama mbegu bora mbolea na dawa, hivyo kuwasidia kuongeza uzalishaji na kuboresha kilimo.

Rundo kubwa la nyanya zilizoiva zikiwa zimekusanywa kwenye makreti mengi meusi na mekundu, yaliyopangwa kwa safu ndefu shambani. Wafanyakazi kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake wapo shambani, wakishughulikia mavuno, baadhi wakibeba au kupanga makreti. Shughuli hii inaashiria mchakato wa uvunaji, wa zao la biashara la nyanya.

Wanaume wawili wakichunguza nyanya zinazostawi ndani ya bustani. Mmoja anaonekana kuwa mkulima na mwingine kama mtaalamu, wakijadiliana kuhusu mazao hayo. Hii inaashiria msaada wa karibu au ushauri wa kitaalamu, unaotolewa kwa wakulima wa mazao ya biashara.

Mti mkubwa wa zao la biashara ya ndizi lenye majani mapana lilopandwa pembezoni mwa ukuta wenye waya wakijani huku miti mingine ikiwa imepandwa pembezoni kuna ardhi kavu na matofali yakutengeneza njia

Watu wengi ambao ni wakulima wakipakia Zao la kibiashara, ambalo ni viazi mbatata katika mifuko ya viroba ili kupakia kwenye gari Kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Mmea wa ndizi wenye majani makubwa ya kijani kibichi, ukiwa umepanmdwa katika bustani iliyopambwa na gome la mti. Majani mengine yenye mchirizi ya kijani na njano yamepanda pembeni, yakiongeza uzuri wa bustani. Nyuma yake kuna nyasi iliyokatwa vizuri, na majengo yakionyesha bustani ilivyotunzwa vizuri. Zao la ndizi ni maalumu kwa ajili ya biashara.

Shamba la vitunguu lililokomaa na kuvunwa, vitunguu vimetandazwa kwenye mistari mirefu vikiambatana na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Majani ya vitunguu yaliyokauka pia yanaonekana kando ya mistari hiyo yakisisitiza hatua za uvunaji. Zao la vitunguu ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani huwasaidia wakulima kujipatia kipato pamoja na kuongeza uchumi wa maisha yao.

Shamba kubwa la mapapai lililojaa matunda mabichi. Udongo una rangi nyekundu na baadhi ya miche imechepuka katikati ya miti. Anga kwa mbali linaonekana likiwa na mawingu mepesi. Kilimo hiki atika mpangilio uliobora kinaonekana ni kilimo kwa ajili ya biashara.

Wakulima wanavuna karoti shambani, wakizifunga katika vifurushi vikubwa tayari kwa usafirishaji. Karoti nyingi zimelala chini karibu na chombo cha maji zikionesha wingi wa mavuno. Mandhari ya kijani kibichi yenye milima na shamba la mahindi, vinaashiria eneo la kilimo. Karoti ni muhimu kwaajili ya kilimo cha biashara.

Rundo kubwa la mahindi meupe yaliyo vunwa yakiwa na maganda yake kidogo yaliyobaki, mahindi hayo yamekusanywa pamoja na kujazaa sehemu kubwa. Nyuma ya mahindi kuna watu kadhaa labda ni wakulima au wafanya biashara wakiwa wamesimama na kuzungumza, wanaume hao wamevaa nguo za kawaida na kofia. Anga lina mawingu na hali ya hewa inaonekena kuwa na ukungu, hii ni kuonyesha kilimo cha uzalishaji wa mazao ya biashara.

Shamba kubwa la vitunguu vilivyokwisha vunwa, vikiwa vimepangwa katika magunia ya zambarau yaliyosambaa shambani vitunguu vingine vimetawanyika chini mmea huku mfumo wa umwagiliaji ukipita katikati ya mstari juma amelima na miti ikionekana ikionyesha mandhari ya mashambanizao la vitunguu maalumu kwaaji ya biashara.

Mti wa ndizi wenye majani makubwa ya kijani na mikungu ya ndizi mbichi zilizokomaa, miti mingine ya ndizi na mimea ya kijani inazunguka eneo hilo. Ikiashiria shamba la ndizi au bustani, chini kuna nyasi fupi, zikionyesha mazingira safi na yaliyotunzwa vizuri. Zao la ndizi linalimwa maalumu kwa ajili ya biashara na chakula.

Shughuli za uvunaji wa mananasi shambani. Mwanamke aliye katikati anapakia mananasi aliyovunwa kwenye masanduku mekundu ya plastiki, ambayo yamepangwa juu ya rundo la mananasi yaliyo chini. Kwenye upande wa kushoto kuna rundo kubwa la masanduku hayo matupu. Nyuma, lori limejaa masanduku ya mananasi, na trekta liko karibu na watu wengine wakiendelea na kazi. Hii ni kuonyesha zao hilo ni muhimu kwa ajili ya biashara na tayari kwa kusafirishwa kupelekwa sokoni.

Mkusanyiko wa vitunguu vilivyovunwa. Vitunguu hivyo vimekusanywa katikati ya shamba, vikiwa vimezungukwa na mimea ya kijani kibichi na udongo. Kwenye upande wa kulia, kuna mkusanyiko wa vitunguu na majani makavu, yakionyesha hatua nyingine za kilimo. Vitunguu ni zao bora kwa ajili ya kilimo, kwani huwasaidia wakulima kujipatia mahitaji yao ya kila siku.

Watu watano wakionekana wakifanya kazi kwa bidii, watatu kati yao wakiwa wamebeba ndoo kichwani. Huku mwingine akionekana akimimina zao hilo linaloonyesha ni zao la biashara likiwa na rangi nyekundu. Mazingira yanaonekana yakiwa katika hali ya hewa nzuri, inayosapoti kilimo, kwa ajili ya biashara na chakula kwa jamii.

Shamba la migomba, lenye migomba mingi iliyojaa ndizi na zilizokomaa. Watu kadhaa wapo shambani wakishiriki katika shughuli za kilimo. Baadhi yao wakitumia nguzo kusaidi migomba. Mandhari yanaashiria uvunaji au utunzaji wa zao la ndizi ambalo ni maalum kwaajili ya biashara na chakula.

Mwanamke akichambua matunda mekundu na kijani kibichi yakionekana kama kahawa na chini mazingira ameketi karibu na magunia na vyombo vilivyojazwa matunda hayo, mazingira yanaonyesha shughuli za kilimo ambapo pia anajihusisha na uuzaji wa zao hilo kwaajili ya kujipatia kipato.

Mwanaume amevaa kofia ya bluu na fulana ya kijivu, akisimama karibu na rundo kubwa la mahindi mabichi yaliyovunwa, ambalo ni zao muhimu kwa ajili ya biashara. Ameshika maganda kadhaa ya mahindi mikononi mwake, akiondoa mbegu kutoka kwenye maganda, na ndoo ya kijani iko karibu. Nyuma yake kuna shamba la mahindi marefu lililokomaa, na miti michache.

Mkulima aliyevaa kofia akionekana yupo shambani akitunza mimea ya nyanya. Mimea hiyo ina nyanya za kijani kibichi zilizokomaa. Nguzo za mbao zinatumika kusaidia mimea. Nyanya ni zao maalumu kwa ajili ya biashara kwani huwasaidia wakulima katika kukuza kipato chao pamoja na kuendesha maisha yao.

Mkulima mwenye umri wa makamo, akiwa shambani akishikilia kundi la viazi vyekundu vilivyovuna hivi punde, tayari kwa ajili ya kwenda kusafirishwa kwa ajili ya biashara, anatabasamu usoni akionyesha furaha na kuridhika na mavuno yake shamba limefunikwa na mimea ya kijani kibichi.

Wanaume wawili wakiwa wamesismama karibu na mti wa maembe uliojaa matunda labda wakiangalia au kukagua mavuno, mwanaume mmoja amevalia fulani nyeusi huku mwingine akionekana kama mkullima mwenye uzoefu, hii inashiria mradi wa kilimo au ushirikiano unaohusiana na zao la maembe kwa ajili ya biashara.

Shamba dogo la mboga lililofunikwa na mimea mingi ya kabinchi yenye majani makubwa ya kijani kibichi, watu wawili wanajishughulisha katikati ya shamba. Mwanamke mmoja ameinama akichimba au kupanda mmea huku mwanaume akiwa ameinama akifanya kazi karibu nae, nyuma yao kuna mimea ya kijani na uzio wa miti. HIi ni zao bora kwajili ya biashara pamoja na chakula kwa jamii

Zao la biashara, aina ya karoti limetawanyika ardhini kwa wingi, likiwa limetolewa shambani na kutawanywa kwenye udongo, baadhi ya karoti zimefunikwa kidogo na udongo, huku baadhi ya nyasi ndogo zikitambaa kati yake. Mazao haya huenda yamevunwa na kutawanywa kwa kukaushwa au kwa ajili ya usafirishaji.

Mti wa papai wenye majani mengi ya kijani uliosimama wima, katikati ukiwa umezungukwa na miti aina ya migomba. Miti hii ni maarufu katika uzalishaji wa mazao ya biashara, ikiwemo ndizi pamoja na mapapai, kwani huwasaidia wanajamii katika kukuza kipato lakini pia kuongeza mzunguko wa biashara.

Shamba la mahindi ambapo mwanaume amesimama katikati ya mimea mirefu ya mahindi yenye majani mabichi. Akionyesha jinsi mahindi hayo yalivyokomaa na kufikia kiwango kizuri cha mavuno. Mahindi hayo yanakuwa ni bora katika kufanya bishara pamoja na kuzalisha chakula bora kwa wanajamii.

vikapu vikubwa vilivyojaa pilipili hoho za kijani kibichi, watu kadhaa wamekusanyika karibu na bidhaa hizo watoto pia wanashuhudia mandhari wakiongeza uhai katika mazingira hayo. Pilipili hoho ni zao bora kwaajili ya biashara, kwani huwasaidia wanajamii kujipatia mahitaji yao ya kila siku.

Kundi la watu wakiwemo wanawake, wakikusanya na kuchambua kahawa, huku nyingine yenye rangi nyekundu ikionekana imetapakaa chini, huku baadhi ya watu wakipakia kwenye magunia makubwa. Nyuma yao kuna mimea ya kahawa na mingine mingi ya kijani kibichi, ikionyesha mandhari ya shamba la kahawa wakati wa mavuno, ambalo ni zao muhimu na bora kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la nyanya zilizo wiva zikiwa zimefungwa kwenye vigingi vya miti, mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa chini ya mmea kuhakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo mwekundu na miti kwa mbali inaonyesha Mandhari ya kilimo, zao la nyanya ni maalumu kwa ajili ya biashara.

Nyanya zinazoonekana zikiwa katika rundo moja kwenye bustani nzuri na ya kupendeza, zikionekana zimemaliza kuvunwa muda sio mrefu. Tayari kwa ajili ya usafirishaji na kupelekwa sokoni ili wanajamii waweze kujipatia mahitaji yao ya kila siku. Nyanya ni muhimu na bora katika kujenga afya na mwili wa binadamu.

Bustani ya nyanya imehifadhiwa vizuri ambapo mimea mirefu ya nyanya imepandwa kwenye mistari miwili, kati ya mistari hiyo nyanya nyingi zilizokomaa na zilizoiva kabisa zimelala ardhini na nyingine zikiwa zimekusanywa kwenye masanduku meusi ya plastiki. Kuashiria msimu wa mavuno tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuliuza zao hilo la biashara na kuwezesha wanajamii kukidhi mahitaji yao ya kila siku.

Shamba ya papai lenye mimea iliyopangiliwa kwenye safu ndefu. Mimea hiyo imestawi vizuri ikiwa na majani mengi mabichi na baadhi ya matunda papai yaliyokomaa yananing'ínia. Njia ya udongo isiyo na mimea inapita katikati ya safu za papai ikiongoza hadi mbali, anga la bluu lenye mawingu meupe lina mafunika mandhari, hii inayoashiria ni zao bora kwa ajili ya biashara na chakula.

Mkusanyiko mkubwa wa karoti zenye rangi ya machungwa zilizovunwa zimetapakaa chini. Mkulima mmoja anaonekana akiwa ameketi juu ya mkusanyiko huo labda akipumzika au akisimamia mazao. Hali hii inaashiria mavuno mengi ya karoti zikiwa tayari kwa usafirishaji na usindikaji na kupelekwa sokoni. karoti ni zao maalumu kwa ajili ya biashara, linaloweza kuwapatia wakulima kipato chao cha kila siku.

Mwanamke akiwa amevaa kofia akitoka shambani kufanya mavuno ya zao la biashara aina ya nanasi, tayari amepkia kwenye gari kwa ajili ya usafirishaji kupeleka katika eneo la uuzaji ili aweze kupata faida ya kile alichokilima.

Kundi la wakulima kadhaa wakiwa wamevaa sare za kijani kibichi, wakifanya kazi katika shamba kubwa la mahindi yalililokomaa. Huku wa kikusanya mazao chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Hii inaonyesha mchango mkubwa wa sekta ya kilimo katika uchumi. Ambapo mahindi ni zao kuu la chakula linalohakikisha usalama wa chakula na kutoa ajira kwa wakulima wengi.

Trekta likivuna mahindi shambani ikipakia mazao yaliyokatwa kwenye trela, huku sehemu ya shamba ikiwa bado na mahindi yaliyosimama na nyingine ikiwa tayari imevunwa, hii ni kuonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo ambayo huongeza ufanisi wa mavuno na kuchangia katika uzalishaji mkubwa wa chakula kwaajili ya mahitaji ya jamii.

Shamba kubwa la vitunguu likiwa vimevunwa na kupangwa katika safu ndefu zikiwa zimeachwa kukauka juani majani ya vitunguu yanaonekana bado yameunganishwa na vitunguu vyenyewe na mfumo wa umwagiliaji unaonekana kando ya safu hii ni kwamba kilimo cha mazao ya biashara kama vitukuu huchangia pakubwa katika uchumi wa mkulima na upatikanaji wa chakula kwa jamii.

Mwanamke akitabasamu ameshikilia kikapu cha nyanya, akiwa amevaa fulana yenye rangi nyekundu, ambapo amekaa katikati ya ndoa nyingi za nyanya, zote zikiwa zinaandaliwa kwa ajili ya kuuza, mazingira yanaonekana kama soko la wazi au barabara karibu na shamba hii inaonyesha umuhimu wa kilimo cha nyanya kama zao la biashara.

Kijana ameshika mkusanyiko wa ndizi za kijani ambazo bado hajizaiva, akiwa katika eneo la soko au eneo la mauzo ambapo kuna mikungu mingi ya ndizi iliyowekwa kwenye mkusanyiko mmoja. Nyuma yake kuna bango linaloonyesha maelezo kuhusu mazao haya na mazingira yanayonekana kama ya vijijini. Hii inaonyesha umuhimu wa kilimo cha ndizi katika uchumi wa ndani na usambazaji wa chakula cha jamii.

Miti ya migomba yenye majani mabichi imehifadhiwa kwa vitambaa vyeupe. Majani yaliyokauka yamelala chini yake kuzunguka migomba hiyo, ikiaashiria kuhifadhi unyevunyevu ndani ya mimea hiyo. Hiki ni kilimo bora kwa ajili ya uzalishaji wa ndizi.

Shamba lenye mimea iliopandwa katika mistari mirefu ikiwa na mabomba meusi ya umwagiliaji kwa kila mstari bustani kuna muundo ambao unaofana na fremu ya shamba. Hali hii inaashiria kilimo cha kisasa au kilimo cha mboga ambacho wakulima wadogo wadogo au wakubwa wanajihusisha nacho.

Magunia mengi yaliyojazwa mihogo iloyochimbwa, magunia yamewekwa kwenye ardhi yenye nyasi na udongo nyuma kuna mimea mingi ya kijani kibichi, mihogo hii inaonekana ni maalumu kwajili ya biashara na hapo imeshafungwa katika mfumo ambao inaweza kusafirishwa kwa urahisi.

Mimea midogo midogo iliyo katika viotesho vyake vyenye rangi nyeusi huku mkono wa kulia ukionekana kuwa na dirisha ambalo liko wazi ambalo linaruhusu moja kwa moja mwanga kuelekea kwenye mimea hiyo ambayo ni maalum kwa ajili ya kukusaidia mbele hiyo kuweza kukua na kujitengenezea chakula chake, mkono wa kushoto kuna meza na mimea hiyo ipo juu ya meza hii inaonyesha ni mbinu bora ya ukuzaji wa bidhaa za kilimo

Wakulima kadhaa, wakiwa kwenye shamba dogo lenye udongo mwekundu ambapo viazi vimevunwa na kupangwa katika mafungu madogo madogo. Viazi vya rangi mbili tofauti. Wafanyakazi wa shamba wanaendelea na shughuli za kilimo huku mimea ya ndizi ikionekana kwa mbali.

Samba lenye udongo mweusi ambapo mistari ya mimea midogo imepandwa, ikiambatana na mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone, maji yaliyotuama kwenye mifereji yanayoendana na mistari ya mabomba yanaashiria mfumo wa umwagiliaji unaoendelea au uliokamilika hivi karibuni, nyuma ya shamba kuna buti na tanki la maji likionyesha mazingira ya kilimo.

Ndoo nyingi za mimea midogo, zikiwa zimepangwa karibu na dirisha. Kila ndoo ina udongo na miche michanga iliyoanza kuchipuka. Hali hii inaashiria hatua za awali za kuanzisha miche, labda kwa ajili ya kilimo cha nyumbani au bustani. Njia hii ni bora ambayo wakulima wengi wanaitumia, katika kukuza mimea yao, kabla ya kuipeleka shambani.

Miche midogo ya mimea iliyopandwa kwenye sufuria nyeusi za plasitiki kila sufuria ina miche kadhaa yenye majani mabichi, miche hiyo imepandwa mapangilio ikionyesha mpangilio makini hii ni maalumu kwaajili ya kilimo cha miche mbalimbali kwani inasaidia kurahisisha na kukuza mimea kwa uharaka zaidi.

Mimea ya nyanya iliyopandwa ndani ya mifuko iliyojazwa udongo ikiwa na nyanya nyingi za kijani na nyekundu zinzoning’inia. Mimea hio imepangwa kwa mstari ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa. Mazingira haya yanaashiria uzalishaji wa nyanya kwa wingi ambazo wakulima wengi wa kisasa wanatumia njia hio kuzalisha mazao ya biashara.

Shamba limelimwa kwa mistari mirefu likiwa na mimea ya kijani kibichi inayoonekana kama vitunguu au mimea mingine yenye majani membamba. Mifumo ya umwagiliaji wa matone ikionekana ikiwa na mirija myeusi kando ya mistari ya mimea. Kwa mbali kuna mimea mingine ya kabichi au mboga nyingine na miti imetawanyika kwenye upeo wa macho, ikionyesha ni eneo la kilimo cha mbogamboga kwa wakulima wadogo.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba kubwa la matikitimaji, huku akiwa ameshikilia tikiti moja upande mmoja wa bega lake. Pia amenyoosha mkono akionyesha furaha na mafaniko ya mavuno, chini yake kuna rundo la matikitimaji yaliyovunwa yakionyesha wingi wa mazao yaliyopatikana kwa msimu huo.

Mimea michanga ya mboga ikiwa imepandwa kwenye mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba meusi, unapitishwa kando ya kila mstari wa mimea. Mpangilio huu wa bustani unaonesha matumizi ya teknolojia ya kisasa, ambayo wakulima hutumia katika kilimo, ili kuhakikisha ukuaji bora wa mimea hiyo.

Wakulima wakikusanya maparachichi yaliyokomaa kwenye makreti ya bluu. Makreti mengi yamejawa na maparachichi na yametapakaa eneo kubwa la bustani. Hali hii inaashiria msimu wa mavuno ya maparachichi na juhudi za wakulima katika kukusanya na kuandaa mazao yao kwaajili ya biashara.

Kijana mmoja akitunza bustani ndogo ya mboga kwenye sufuria na mifuniko nyuma yake kuna majengo mengine ya makazi kuashiria mazingira ya jiji, hii ni kwamba kilimo cha bustani kama hicho ni njia muhimu ya kujipatia chakula chenye lishe hasa kwa wakazi wa mijini na kinachangia katika usalama wa chakula na matumizi bora ya ardhi.

Shamba dogo la miti lililofunikwa na wavu, likiwa na safu nyingi za mimea midogo iliyopandwa kwenye mifumo. Watu wachache wanaonekana wakifanya kazi na kukagua mimea ndani ya muundo huo, kuashiria shughuli za kilimo. Hii ni kwa sababu mbinu hizi za kilimo zinasaidia kulinda mazao dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu, na hivyo kuongeza uzalishaji pamoja na kutoa fursa za kiuchumi kwa wakulima.

Mwanaume akiendesha trekta kubwa la bluu trekta hilo liko shambani likilima udongo, kwa mbali kuna miti na minea mingine. Mashine za kilimo ni muhimu kwani zinarahisisha kazi pamoja na kulima eneo kubwa zaidi na kupata mavuno yalio mengi kwajili ya biashara na chakula.

Mimea midogo ikiota kwenye mfumo wa kilimo cha ndani, mimea hiyo imepangwa katika safu ndefu na kuna feni mbili kubwa zinazoonekana juu. Hii inaashiria mazingira yanayodhibitisha kwa ajili ya kilimo, pia mashine safi kwa ajili ya kuhifadhia mimea hiyo inayotunza joto na kuiwezesha mimea kukua katika hali iliyobora na nzuri.

Mimea mbalimbali inakuwa ndani ya mfumo wa kilimo cha kisasa unaotumia mashine na taa za kukuza mimea, zimewekwa juu zikitoa nuru muhimu kwa ukuaji mfumo huu wa kisasa unaruhusu kilimo cha ndani chenye ufanisi na udhibiti wa hali ya hewa.

Mashine aina ya trekta la kijani likiwa limeunganishwa na mashine ya kulima, likifanya kazi shambani. Imefunikwa na majani yaliyokatwa tayari kwa ajili ya kukusanywa au kukaushwa. Hali hii inaashiria matumizi ya mashine za kilimo, katika shughuli za mavuno au maandalizi ya udongo.

Trekta bora la kisasa na la kilimo likiwa na kifaa cha kulimia chenye rangi nyekundu. Kifaa hicho kina meno makali ya chuma, yanayochimbua udongo ambao umetanda kwa wingi eneo la shambani. Na jua kwa mbali likionekana likichomoza au kutazama kwa mbali. Kifaa hiki ni bora kwa ajili ya kurahisisha kazi na shughuli zote zinazohusiana na kilimo.

Zana ya kilimo yenye rangi nyekundu na blue labda ni rota ya kutifulia udongo, ikiwa imesimama nje sehemu yake ya juu ni nyekundu na vilema vyake vya kufanyia kazi ndipo chini vikiwa na rangi ya blue, nyuma ya zana hiyo kuna eneo lenye mimea mirefu ya kijani kibichi na majani, chini ya zana kuna ardhi iliyo ngumu na zege hii inaonyesha ni mashine bora kwa ajili ya kilimo na kuzalishia mazao.

Mashine bora na ya kisasa ikionekana ikitifua udongo wenye rangi nyeusi, uku kwa nyuma kukionekana na majani ya kijani kibichi ambayo yanaonyesha mandhari haya ni mazuri kwaajili ya kilimo, kwahiyo mashine hii ni muhimu na nia rahisi kwaajili ya kurahisisha shuguli za kilimo, na kuweza kujipatia mazao mengi na kwa haraka zaidi.

Safu ndefu za mimea ya saladi au mboga nyingine za majani zilikuwa katika mfumo wa kila mmea wamepandwa kwenye shimo maalumu, lililoundwa kwenye mabomba meupe na kuna mirija nyeusi, inayoashiria mfumo wa umwagiliaji watumishi hii ni mtumwa wa kisasa wa kilimo usiwe tumia udongo na mara nyingi hutumia mashine ili kuhakikisha mimea inakuwa katika hali iliyo nzuri.

Mkulima akiendesha mashine aina ya trekta ya rangi ya chungwa shambani akilima udongo, trekta hilo lina namba ya usajili mbele, mandari ya nyuma yana miti na mimea ya kijani ikionyesha mazingira ya kilimo, mashine hizi hutumika kurahisisha kazi za kilimo na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Trekata kubwa la rangi nyekundu likiwa limeunganishwa na mashine ya kufunga nyasi zote zikiwa zimesimama kwenye shamba kubwa la nyasi zilizokwisha vunwa, huku nyasi zingine zimetapaka shambani zikiwa zimepangwa kwa rangi ya kijani na kahawia. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuna umbali mkubwa wa ardhi ulionyooka, mbali kidogo kuna kitu cheupe kinachofanana na matanki au vifaa vingine.

Mashine ndogo ya ardhi yenye rangi nyekundu, ikiwa katikati ya shamba upande mmoja wa shamba umeshaalimwa na udongo umelainika huku upande mwingine ukiwa bado na nyasi, hali hii inaashiria maandalizi ya shamba kwa ajili ya kilimo matumizi ya mashine katika kulima urahisisha shughuli za kilimo na kuwasaidia wakulima kuweza kupata mazao bila kuhangaika na wala kutumia nguvu.

Mkulima akilima shamba kwa kutumia trekta jekundu lililounganishwa na mashine maalum ya kulimia, huku kulia kwake kunaonyesha shamba la mahindi yaliyokomaa, mbele ya shamba hili kuna nguzo ya umeme ikionesha uwepo wa huduma za msingi katika eneo hilo, mashine za kulimia ni muhimu kwani huwasaidia wakulima kurahisisha kazi na kupata mazao mengi kwa msimu mmoja.

Shamba dogo lililoandaliwa ambapo mashine ya kilimo ya rangi nyekundu na nyeusi imeziingia ikikatakata udongo uliolimwa hivi karibuni. Mashine hiyo imetumika kulima ardhi. Juu kuna uzio wa mbao na jengo la mbao, huku bustani ndogo yenye mimea ya kijani ikiwa mbali, ikionyesha ni sehemu nzuri kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga na mazao mengine.

Mimea mirefu ya nyanya iliyopandwa kwa safu, mtu mmoja yuko juu ya jukwaa la manjano akifanya kazi ya mimea. Mfumo wa umwagiliaji na uthibiti wa mimea, unaonekana chini. Hii inaonyesha ni mbinu bora na ya kisasa ya kutumia mashine, kwa ajili ya kukuzia mimea hiyo.

Mashine ndogo ya kulimia ardhi, ikiwa na injini yenye jembe lekundu, udongo umetoka kuchimbwa hivi karibuni, ukiwa safi na tayari kwa kilimo, karibu na mashine mimea ya kijani inakua katika mistari iliyopangika vizuri.

Trekta kubwa limeegeshwa kwenye shamba lenye nyasi fupi za kijani kibichi, nyuma ya trekta hilo kuna mashine ya kilimo iliyounganishwa kwa ajili ya kukata nyasi na kulima kwani trekta ni muhimu kwa ajili ya kurahisisha kazi za kilimo na kuongeza uzalishaji, nyuma kuna vilima vilivyojaa miti na mashamba.

Mashine ndogo ya kulima shamba yenye rangi nyekundu na sehemu nyeusi na kijivu. Mashine hiyo inatumika kutifulia udongo wenye rangi ya kahawia, nyuma kuna uzio wa mbao na ardhi iliyolimwa, ikionyesha mashine hii imerahisisha kazi na shughuli mbalimbali za kilimo.

Matrekta mawili ya kijani yakilima shamba kubwa, trekta la mbele linaonekana likiwa na kifaa cha kulimia nyuma yake likiacha udongo uliogeuzwa. Nyuma yake kuna trekta lingine dogo zaidi likifanya kazi kama hiyo, shamba linaonekana kuwa na miteremko na kwa mbali kuna miti mingi ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa nzuri kwa kilimo.

Mashine ya kijani kibichi yenye magurudumu inayofanana na mashine ya kukusanyia nyasi ikiwa imeunganishwa kwenye trekta, hutumika shambani na hufanya kazi ya kukusanya nyasi zilizokatwa hiki ni kifaa cha kisasa kinachotumika katika kilimo.

Mashine aina ya trekta la bluu, likiwa limeunganishwa na mashine kubwa ya kulima au kukusanya majani yenye rangi nyekundu na kijani. Mashine hiyo inatumika shambani ambapo kuna majani yaliyokatwa na kuachwa tayari kwa usindikaji. Hali hii inaashiria matumizi ya vifaa vya kisasa vya kilimo kwa ajili ya kuandaa malisho au mazao mengine ya shamba.

Mazingira ya shamba la ndani la kisasa la kilimo inayotumia mashine. Mimea mingi ya kijani kibichi, imepangwa kwa safu ndefu kwenye rafu nyingi. Kukiwa kunaonekana kuwa na taa zinazomulika ndani ya mashine hizo. Watu wawili waliyovalia sare nyeupe, wanafanya kazi katikati ya shamba, wakishughulikia mimea au mifumo, ikionyesha uzalishaji wa chakula wenye udhibiti kamili.

Mashine ya kilimo ambayo ni bora na ya kisasa ikitifua udongo wenye rangi nyeusi, huku nyuma yake kukiwa na mtu amevaa buti zenye rangi nyeusi. Pembeni yake kuna mimea midogomidogo ambayo inaonekana imechipua na imeota vizuri yenye rengi ya kijani. Mashine hii ni muhimu kwa ajili ya kurahisisha kazi za shambani.

Mabwawa kadhaa ya simenti yanayotumika kwa ufugaji wa samaki. Bwawa moja limejaa samaki wadogo wengi wa rangi ya machungwa labda sato wakiruka juu ya maji wakionyesha wingi wa samaki hao. Mabwawa mengine yana maji tu yakisubiri au tayari yana samaki wachache huku yote yakionyesha shughuli za ufugaji wa samaki.

Samaki wawili wa rangi ya chungwa wakiogeea kwenye maji, kwenye sakafu ya maji hayo kuna changarawe ndogo za rangi ya bluu na nyeupe, mizizi iliyokauka imelala chini ya mji ikitoa maficho kwa samaki, hii inaonyesha ni sehemu nzuri kwa ajili ya kufugia samaki wa pambo.

Samaki mwenye rangi ya madoamadoa iliyokolea na inayong'aa kwenye mwili wake. Macho yake yanaonekana ni mazuri na yanapendeza, na mapezi yake yameenea. Samaki huyo anaogelea ndani ya maji yaliyo safi, Hii inaonyesha ufugaji wa samaki katika mazingira yaliyo safi yanayovutia.

Tanki kubwa la samaki wa mapambo lenye maji safi na samaki wa rangi mbalimbali kama vile dhahabu na feza wakiogelea ndani ya tanki kuna mapambo mbalimbali ikiwemo mimea bandia mawe na kome ndogo taa za rangi nyekundu, kijani, na bluu zinang'aa ndani ya tanki kuna mapovu ya hewa yanayopanda kutoka chini ya maji hii ni muhimu kwaajili ya ufugaji wa samaaki.

Tanki kubwa la samaki lililojazwa mimea ya majini yenye rangi mbalimbali, miamba na kokoto chini. Samaki wadogo wanaogelea kwa amani katika mimea hiyo wakionyesha mfumo mzuri wa ekolojia ya majini mwanga hafifu una angazia tanki ukitoa mandhari tulivu ya asili.

Bwawa dogo la samaki lililoundwa kwa mawe likiwa na maporomoko madogo ya maji yanayotiririka. Mimea ya majini kama majani ya yungiyungi na samaki wachache wanaonekana ndani ya maji, likizungukwa na uzio wa mbao na mimea mingine ya bustani. Hii ni kuonyesha jinsi ufugaji wa samaki unavyoweza kufanywa hata katika maeneo madogo ukichangia katika usalama wa chakula, mapato ya kaya na hata katika kuongeza uzuri wa mazingira.

Nafaka mbalimbali ikionekana kuwa ni maharage, yakiwa katika vikapu mbalimbali yakionesha yako sokoni au katika eneo la mauzo. Zao hili ni maalumu kwa ajili ya chakula cha nyumbani pamoja na biashara.

Wanaume kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na mifuko mingi iliyojaa nafaka huenda yakawa ni mahindi au mchele. Mifuko hiyo imepangwa vizuri ardhini huku baadhi ya wanaume wakichunguza yaliyomo ndani yake kuashiria shughuli za biashara au uhifadhi wa mazao kitu ambacho ni muhimu kwa ajili ya uuzaji wa mazao ya biashara na chakula.

Magunia mengi yaliyojaa bidhaa mbalimbali za chakula, zilizokaushwa zikiwemo nafaka kule na maharage kila gunia lina bidhaa tofauti tofauti zikiwa zimepangwa kwa safu na baadhi zikiwa na vyombo vya kuchotea kama vile kopo la plastiki na kikombe baadhi ya magunia yana mizani midogo au vifaa vingine vya kupimia bidhaa hizi zimewekwa kando ya njia au kwenye soko zikiwa tayari kuuzwa,

Kundi la watu nane wanaume watatu na wanawake watano wamesimama kwenye kitalu cha miti midogo wakisikiliza maelekezo kutoka kwa mwanamke aliyevaa fulana nyeusi, mwanamke huyu anaelekeza kwa mkono wake wa kulia huku akiongea. Baadhi yao wanashika miche ya miti midogo huku bustani ya miti midogo ikitanda mbele yao, kwa nyuma kuna uzio wa waya na jengo lenye kuta za matofali.

Bwawa kubwa la maji likiwa limezungukwa na ardhi yenye nyasi na miti mingi. Maua ya maji yamefurika sehemu kubwa za bwawa, yakiongeza uzuri wa asili. Mawingu meupe yanaonekana angani yakitengeneza taswira ya kupendeza. Hii inaonyesha maji yanayopatikana msituni, ambayo yametunzwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya wanyama.

Mtu akichungulia kutoka kwenye pango lililofichwa ndani ya msitu mnene. Njia yenye ngazi na mti wa zamani inashuka kuelekea kwenye pango ikizungukwa na mimea mingi ya kijani. Hali hii inaashiria mandhari ya asili labda katika eneo la utalii au hifadhi ya misitu.

Njia nyembamba ya udongo inayopita misituni, miti mirefu yenye majani mabichi tele, inafunika pande zote za njia. Huku mwangaza wa jua ukipenya kupitia matawi, na kutengeneza vivuli chini. udongo chini ya miti umejaa majani yaliyokauka na matawi yaliyodondoka kuashiria mazingira ya asili na tulivu.

Mwanamke aliyevaa kofia nyeupe, flana ya bluu na glovu akipanda mti mdogo katika udongo yupo katikati eneo lililokatwa mti likiwa na mabaki ya visiki huku mimea midogo, ikianza kukua hapo, mwanamke huyu amejikita katika shughuli za upandaji wa miti akichangia juhudi za utunzaji wa mazingira na uendelezaji wa misitu.

Njia inayoelekea kwenye pango kubwa, huku miti mikubwa na mimea mingi ya kijani kibichi ikizunguka eneo hilo. Kizuizi cha mbao kinapita kando ya njia, kikiongoza wageni kuelekea mlangoni mwa pango. Hali hii inaashiria mandhari ya asili labda katika hifadhi ya misitu au eneo la utalii.

Watu wanne wakifanya kazi katika kitalu cha miche ya miti kinachozungukwa na mimea mingi yenye majani mabichi, mwanamke mmoja anajishughulisha na kuandika kwenye kitabu. Huku wanaume wawili wamesimama wakiwatazama kuashiria ushirikiano wa usimamizi wa shughuli za kitalu, miche hiyo imepandwa kwenye mifuko midogo meusi ikisubiri kupandikizwa, hii ni kuashiria ushirikiano katika kuhakikisha misitu inastawi na kukua vizuri.

Maporomoko ya maji yenye tabaka kadhaa yanayoteremka katikati ya msitu mnene wenye miti mikubwa iliyofunikwa na mimea ya kufunika, huku maji yakitiririka kuingia kwenye dimwi la kahawia chini, hii inaonyesha uzuri wa asili na rasilimali ambayo ni muhimu kwa viumbe hai na shughuli za binadamu kama vile kilimo na uzalishaji wa umeme na pia kuvutia utalii wa kiikolojia.

Mwanaume akiwa amevaa fulana ya kijani kibichi akielekeza mkono yake kwenye bustani kubwa ya miche midogo ya miti iliyopandwa kwenye mifuko myeusi, ikiwa imepangwa kwa safu ndefu chini ya jua. Na miti mikubwa mingine ikionekana nyuma ikisiitiza umuhimu wa upandaji miti katika kukabiliana na uharibifu wa mazingira na kukuza uhifadhi wa mazingira.

Mwanaume aliyevaa shati la kijani amesimama katikati ya kitalu kikubwa chenye safu ndefu za miche midogo iliyopandwa kwenye mifuko myeusi, anaonyesha kitalu hicho. Na kwa nyuma kuna miti mikubwa na chombo cha kuhifadhia maji. Hii ni kwamba vitalu vya miti kama hivi ni muhimu sana kwa juhudi za upandaji wa miti na uhifadhi wa mazingira ambazo huchangia katika kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi na kuboresha mfumo wa ikolojia.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, unaoonyesha mimea midogo ikikua ndani ya mabomba meupe, mabomba hayo yamepangwa kwa usawa na wima yakiruhusu mimea kukua katika nafasi ndogo. Mfumo huo ni mfano wa kiteknolojia ya kisasa wa kilimo kisichohitaji udongo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi unaotumia mabomba meupe, mimea ya kijani kibichi inaonekana imepandwa kwenye mabomba hayo yaliopangwa katika ngazi tofautitofauti. Taa ya kilimo inatoa mwanga juu ya mimea, ilikusaidia ukuaji wa mimea hio. Kilimo hiki ni bora, kwani kinarahisisha ukuaji wa mimea kwa urahisi zaidi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya kijani inaonekana imekuwa na kustawi vizuri. Imepangwa kwenye mirija iliyopangwa kwa tabaka kadhaa, mirija hiyo imeshikiliwa na fremu za mbao au chuma. Kwa mbali kuna miti mirefu na tanki la maji kuashiria ni shamba la kisasa la kilimo cha maji.

Mimea midogo ya kijani kibichi ikikua kwenye mfumo wa hydroponi, ikiwa imewekwa kwenye mirija meupe. Mfumo wa umwagiliaji na udhibiti wa virutubisho unaonekana juu, ukuta wa nyuma unafunikwa na nyenzo nyingine, inayoakisi mwanga.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyounganishwa kwa mtiririko. Mabomba hayo yamewekwa kwenye stendi, zilizotengenezwa kwa mbao na kuna mabakuli ya maji kwa nyuma. Mpangilio huu unaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo, bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea inakua ndani ya chombo kikubwa cha bluu kilichojaa maji yenye mimea mingine ya kijani kibichi, mimea mbalimbali ikiwemo ile iliyopandwa inastawi ndani na karibu na chombo hicho bomba jeupe limetumika kusaidia mmea mrefu zaidi.

Mfumo mdogo wa kilimo cha hydroponic kukiwa na mimea midogo iliopandwa kwenye sufuria zilizowekwa kwenye chombo cha bluu, mfumo huu unatumia hewa na mirija ya maji ili kutoa virutubisho kwa mimea, hali hii inaashiria kilimo kisichotumia udongo.

Mfumo wa lilimo vha haidroponi ndani ya muundo unaofanana au bustani ndogo, mimea midogo ya kijani labda mboga za majani inakua kwenye mirija mieupe yenye matundu yaliyopangwa kwa safu, chini ya mirija hiyo kuna ndoo nyeusi yenye mfuniko wa njano inayotumika kuhifadhia maji na virutubisho kwa ajili ya mimea hiyo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, uliyowekwa wima ukionyesha mimea midogo ikikua kutoka kwenye vyungu viivyounganishwa kwenye bomba jeupe. Mfumo huu umewekwa juu ya chombo cha bluu, chenye maji kinachotumika kuzungusha virutubisho, baadhi ya mimea ina majani membamba marefu, huku mingine ikiwa na majani mapana ikionyesha aina tofauti za mimea inayolimwa.

Mfumo rahisi wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea miwili yenye majani mabichi imekuwa kutoka kwenye kitu cheupe kinachoweza kuelea juu ya ndoo ya chungwa iliyojaa maji. Mizizi ya mimea inazama kwenye maji ikipata virutubisho, huu ni mfumo wa kilimo usiotumia udongo unaotumia kuzalisha mazo safi.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi uliotengenezwa kwa mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Miche midogo ya mimea labda ya matunda au mboga nyingine imepandwa kwenye matundu yaliyochimbwa kwenye mabomba hayo. Huu ni mfumo wa kilimo usiotumia udongo unaolenga kuongeza uzalishaji katika nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea michanga imepandwa kwenye vyombo vyuepe vilivyojaa kokoto au udongo usiyo halisi. Maji yenye virutubisho yanatiririka kutoka kwenye bomba dogo kuelekea kwenye bwawa lililochini, huku mimea mingine mirefu ikiwa imepandwa kwenye sufuria nyuma. Mwangaza wa jua unatua juu ya mimea ikionyesha mazingira yenye afya na yanayostawi.

Mimea midogo ikipandwa kwa safu ndefu kwenye mabomba meupe, ikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponic. Mimea yote inaonekana na afya njema na yenye rangi ya kijani kibichi. Mfumo huu wa kilimo unaonyesha kuwa ni bora na ni mzuri kwa afya ya mimea.

Mimea midogo ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye mifumo ya mirija meupe yenye matundu kila mmea unachomoza kutoka kwenye tundu huku mizizi yake ikiwa imewekwa kwenye kitu kilichofanana na udongo au vyombo vidogo vyenye virutubisho. Safu za mirija zinaendelea mbali ikiashiria shamba la kisasa la haidroponi mwanga wa jua unaangukia kwenye majani ya mimea ili yaonekane yaking’aa na ya kupendeza.

Mmea mdogo unaokua katika chombo cha plastiki kilichowekwa kwenye mfumo wa kilimo cha maji, ndani ya jengo lenye pazia la rangi ya kijani. Mmea huo una majani mawili ya kijani kibichi yanayoonekana, ikiwa ni mwanzo wa ukuaji. Hii inaonyesha teknolojia ya kilimo cha kisasa ambayo inaisaidia uzalishaji wa chakula katika nafasi ndogo na kwa ufanisi wa maji.

Mfumo wa kilimo cha bila udongo kiwa na paneli kubwa ya mbao yenye matundu mengi ya kupandia taa maalumu zenye mwanga wa kilimo upande mmoja na taa zingine za ziada zikiwa zote zikionyesha teknolojia ya kisasa kilimo cha ndani hii inawakilisha umuhimu wa kilimo na maendeleo kwani bila udongo unahitaji maji uzalishaji wa mazao mwaka mzima.

Mashine kubwa ya kuvunia ya rangi ya njano ikivuna mazao shambani, huku mwendeshaji akiwa ndani ya chumba cha kuendeshea na mtu mwingine akiwa amekaa juu ya mashine. Mashamba ya mazao yaliyovunwa na yasiyovunwa yanapatikana, huku miti ya minazi inaonekana kwa nyuma, hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo ikiambatana na mandhari ya kilimo.

Shamba kubwa la mananasi, ambapo safi ndefu za mimea zimepangwa kwa ustadi, mananasi yaliyoiva yanamiminia kwenye mimea yakionyesha ukuaji mzuri, majani mabichi marefu yanatoka kwenye kila nanasi yakiongeza mvuto, udongo mwekundu unajaza nafasi kati ya safu na safu anga la bluu lisilo na mawingu ikionekana juu hii inaashiria ni kilimo kikubwa kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la kuku ambapo safu ndefu za vizimba zimepangwa kwa mistari miwili sambamba maelfu ya kuku na wengi wao wakiwa na manyoya mekundu wametulia ndani ya vizimba vyao huku mayai yakionekana kwenye sehemu ya kukusanyia njia ya udongo inatenganisha safu hizo mbili zikiongoza kuelekea mwangaza mzuri wa jengo zikitoa hisia ya urefu na uzalishaji mkubwa.

kiasi kikubwa cha nyanya nyekundu zikishushwa kwenye mkanda wakusafirisha unaozunguka, nyanya zingine zikionekana zikianguka chini ya mkanda, nyuma mtu mmoja maevaa nguo nyekundu na buti anaonekana akifanya kazi karibu na mkanda huo, eneo hili linaashiria mchakato wa viwanda wa kuchanganua na kusafisha nyanya.

Kuku wengi wa rangi ya kahawia wakikusanyika katika banda, wakinywa maji kutoka katika vyombo maalum na kula chakula. Baadhi ya kuku wako katika viota vilivyoinuka pembeni na baadhi wanatembea sakafuni, wengi wao wamekuwa wakubwa kuashiria ni kuku wa nyama au mayai katika ufugaji wa biashara.

Banda kubwa lililojaa maelfu ya kuku weupe wamefurika sakafuni, kuna mifumo ya kulisha na kunyweshea kuku kando ya banda. Hali hii inaashiria ufugaji wa kuku kwa wingi labda kwa ajili ya nyama au mayai katika shamba la kibiashara. Uzalishaji wa kuku huu mkubwa unasaidia wakulima wengi kujipatia kipato pamoja na kuendesha maisha yao ya kila siku.

Shamba kubwa lililolimwa kwa ustadi, likiwa limejaa mimea ya kabichi iliyopangiliwa vizuri katika mistari mirefu. Majani mabichi ya mimea yanang'aa chini ya mwanga wa jua. Huku udongo ukiwa umelazwa vizuri kati ya mistari. Nyuma milima na mimea mingine inaweza kuonekana ikionyesha mandhari ya kilimo.

Kiasi kikubwa cha vitunguu kilichowekwa kwenye makundi mawili tofauti upande wa kulia mekundu, upande wa kushoto ya rangi ya kahawia. Mtu mmoja amechuchumaa katikati akichambua au kupangia vitunguu, mandhari haya yanaashiria shughuli za kilimo au biashara za mazao.

Kundi la watu wakiwa katika bustani au shamba, wakifanya shughuli mbalimbali za uzalishaji na ni eneo kubwa ambalo ambalo wanaonekana kulifanyia kazi. Hii inaashiria kilimo kinachofanyika, kwa ajili ya uzalishaji kwa ajili ya viwanda vidogo pamoja na vikubwa, ambavyo ni muhimu katika kuendeleza na kukuza uchumi wa nchi.

Shamba kubwa la mananasi yakiwa yanaonekana yamekomaa, na yapo tayari kuvunwa. Huku ya kijitokeza wazi kati ya majani marefu yenye ncha kali, mimea hii imepandwa kwa safu ikielekea kwenye kilima ambacho kinaendelea mbali. Anga lina mawingu meupe na miti michache inayoonekana juu ya kilima. Hiki ni kilimo kikubwa kwa ajili ya uzalishaji wa biashara.

Shamba kubwa la kabichi, limepandwa kwa mistari mirefu, huku majani yake makubwa ya kijani kibichi yamefunika udongo, mimea mingi imekuwa vizuri. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara pamoja na chakula cha nyumbani.

Mwanaume mmoja mwenye kofia amesimama katikati ya shamba, akizungukwa na mimea ya nyanya, iliyo stawi vizuri anashika tawi la mmea akitabasmu na akingalia upande wake wa kulia nyanya mbichi zimetanda kwenye mimiea huku mihanzi na kamba ikitumika kusaidia mimea kusimama wima udongo chini ya mimea unaonekana wazi na na kuna nuru nzuri inayopita kwenye paa.

Vitunguu vingi vikiwa vimerundikwa sehemu moja, hii inaashiria vimetolewa shambani muda siyo mrefu. Kilimo cha vitunguu ni bora kwa ajili ya biashara, kwani kinamuwezesha kila anayejihusisha na kilimo hicho, kupata kipato ambacho ni bora na kinamuwezesha kuendesha maisha yake ya kila siku.

Mazao yanayonekana kama ni mahindi yamewekwa katika eneo la wazi kwaajili ya kukauka ili yaweze kupelekwa sokoni, kwani yanaonekana bado ni mabichi na yametoka shambani muda si mrefu, kilimo cha mahindi au mazao yoyote ya biashara ni muhimu kwani yanaweza kuwapatia binadamu au jamii uchumi.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe, wakiwa katika banda lao kubwa, huku pembeni yao kukiwa na mwanga hafifu ambao unaruhusu kupeleka mwanga ndani ya banda hilo, kuku hawa ni maalumu kwa ajili ya nyama na mayai.

Wafanyakazi waliovaa glavu wakiwa katika kiwanda wakiweka nyanya kwenye vifungashio kwa kutumia mikono yao ya kawaida. Nyanya nyingi zikiwa zimepangwa kwa umakini na weledi wa hali ya juu, huku kuna kikapu cha manjano kilichowazi karibu nao, hii inaonyesha mchakato wa usindikaji wa mazao ya nyanya ambayo ni muhimu kwa usambazaji wa chakula na uchumi wa kilimo kwa ujumla.

Shamba kubwa lililojaa kabechi nyingi zikiwa zimekomaa na zimefunikwa na matone ya maji zikionesha utaarishaji mkubwa wa kilimo kuonesha mchango mkubwa wa kilimo cha kisasa na kikubwa katika kuzalisha chakula kwa wingi ambacho ni muhimu kwa usalama wa chakula na nchi na kukuza uchumi kupitia biashara ya mazao.

Wafanyakazi wawili waliovaa sare za rangi ya kijani na barakoa, wakiwa katika kiwanda cha kusindika, wakipanga parachichi kwenye masanduku kwa kutumia mikono yao, parachichi nyingi zikionekana zikiwa kwenye hali nzuri na ya kupendeza, na kuna masanduku mengine ya rangi nyekundu yaliyo wazi karibu nao; hii inaonyesha jinsi kilimo cha parachichi kinavyochangia uchumi wa viwanda na usindikaji wa mazao kwa soko la ndani na la kimataifa.

Shamba lililolimwa kwa mtindo wa matuta, likiwa limejaa na mimea michanga yenye majani mabichi. Safu za mimea zimewekewa mifumo ya umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba meusi yanakimbia kando ya matuta yakionyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo. Mandhari ya mbali yanaonyesha milima na mashamba mengine, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu meupe.

Mwanaume ameshikilia bomba, akiwa anamwagilia maji kwenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari, mwanaume mwingine anaonekana kwa mbali akifanya kazi shambani. Hii inaashiria kilimo bora cha umwagiliaji ambacho kinaiwezesha mimea kustawi hata katika hali ya ukame.

Shamba kubwa lilolimwa kwa safu, lenye mimea midogo ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa mpangilio katika kila safu. Kuna bomba refu jeusi, lililowekwa chini, ikiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Hii ni taswira ya kilimo cha kisasa kinachotumia mfumo ya umwagiliaji.

Mwanaume anayeonekana kuwa na kipara amevalia fulana nyeupe suruwali nyeusi na buti nyeusi, ameshikilia ndoo ya kijani akimwagilia mimea inayoonekana ni kijani kibaichi na imestawi vizuri, huku kando yake kukiwa na nguzo ya zege inayopitisha miundo mbinu ya umeme, kilimo cha umwagiliaji ni muhimu kwani usahidia mazao kustawi ata wakati wa ukame.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, ambapo bomba jeusi lime lala juu ya udongo. Tone la maji linatoka kwenye bomba hilo likielekea kwenye mmea mdogo ulio chipuka, mbegu nyingine zimeoteshwa kwa mbali na zikionesha mpangilio wa kilimo.

Shamba kubwa la mimea lenye majani mabichi, huenda yakawa ni maharage ama au mimea mingine, mfumo wa umwagiliaji unajipinda katikati ya safu za mimea, kukiwa na bomba refu jeupe lenye mashimo yanayorusha maji, kuashiria umwagiliaji wa matone, maji yaliyomwagwa yamezama kwenye udongo wenye rangi ya kahawia, huku anga la bluu lisilo na mawingu likionekana juu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye shamba dogo lililolimwa. Mabomba meusi yaliyokunjika yamewekwa kwa mistari minne kwenye udongo yakiwa tayari kutumika au yakitumika kumwagilia mimea. Eneo hili limezungukwa na kingo za saluji zikipendekeza eneo lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo.

Shamba lilipandwa mimea michanga likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba kuu la bluu linapitisha maji na matawi madogo meusi yanatoka kwenda kwenye kila mmea, hali hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji kwa ajili ya kilimo endelevu.

Bustani iliyolima bilinganya huku katikati kukiwa na bomba refu jekundu, huku kukiwa na mabomba mengine madogomadogo yaliyochomoza yakiashiria kupeleka maji moja kwa moja kwenye bilinganya hizo, hii inaashiria ni kilimo cha umwagiliaji ikionyesha umuhimu kwaajili ya ukuaji wa bilinganya hizo.

Shamba limelimwa na lina mimea michanga midogo huku mfumo wa umwagiliaji wa matone, ukiwa umetumika ukimwaga maji moja kwa moja kwenye mimea kupitia mirija meusi na vinyunyuzio vidogo, udongo ni mwekundu na wenye unyenyevu katika maeneo ya umwagiliaji, kwa mbali watu watatu wanafanya kazi shambani na mimea mingine inaonekana katika upeo wa macho.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliowekwa kwenye shamba la wazi lenye udongo mwekundu. Mabomba ya maji yanafuata mistari mirefu. Huku vijishina vidogo vikiwa vimeelekezwa kwenye udongo tayari kwa ajili ya kupanda. Mifumo hii inahakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kwa ufanisi zaidi.

Mmea mdogo wa kijani ukiwa umepandwa kwenye udongo. Karibu na mmea huo kuna bomba la umwagiliaji la rangi nyeusi, lenye hali ya kuongeza maji la rangi nyekundu na kijani. Mfumo huu unaonyesha matumizi ya umwagiliaji wa matone. Njia bora ya kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Mimea midogo yenye majani mapana labda matango au mboga nyingine, ikikuwa kwenye udongo mweusi. Karibu na mimea hiyo kuna bomba refu jeusi lililowekwa chini, ikiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mazingira haya yanaashiria kilimo kinachotumia teknolojia ya umwagiliaji.

Shamba dogo lenye mimea midogo midogo inayokuwa kwa mstari. Kati ya mistari hiyo, kuna bomba jeusi la umwagiliaji, linalotumika kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na kokoto na mchana mwepesi, unaofaa kwa kilimo cha umwagiliaji. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri, ikionyesha kuwa mfumo huu unasaidia sana katika uhifadhi wa maji na kutoa unyevunyevu, moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mifereji mirefu iliyojaa maji katikati ya matuta ya udongo uliolimwa vizuri. Huku mimea na majengo yakionekana kwa mbali. Hii inaonyesha matumizi ya mifumo ya umwagiliaji. Ambayo ni muhimu sana katika kuongeza uzalishaji wa kilimo. Hasa katika maeneo kame au yenye mvua chache na hivyo kuchangia katika usalama wa chakula na uchumi wa wakulima.

Madhali ya milima na miti mingi ya kijani kibichi katikati kuna njia ya udongo inayo pitia kwenye kigongo ikiteremka kuelekea mbali, anga la bluu lina mawingu meupe inayo tawanyika likiongeza nzuri ya madhari hayo ambayo yanakuwa na hewa safi inayoweza kumvutia kila mtu.

Mandhari pana ya savana yenye nyasi kavu na miti michache iliyo tawanyika kwa mbali kuna upeo wa macho unao tawaliwa na jiji lenye majengo marefu ikionyesha mchanganyiko wa maisha ya polini na maendeleo ya miji. Anga ni hafifu likiongeza hisia ya utulivu na uwazi wa mazingira, hali ya hewa safi ambayo inaweza kumvutia kila mmoja.

Mandhari ya wazi yenye nyasi ndefu, zambarau zilizokauka zikitawala katika eneo kubwa kwa mbali kuna milima au vilima vidogo chini ya anga la mawingu, baadhi ya miti vichaka vimetawanyika kati ya nyasi vikiongeza rangi ya kijani kwenye mandhari, mawingu yanashiria uwezekano wa mvua.

Mandhari ya mawe makubwa ya asili yaliyopangwa kwa namna ya kipekee yakisimama juu ya ardhi iliyofunikwa na nyasi za kijani kibichi. Mawe hayo yana rangi ya kahawia na kuna mawili meupe yaliyotawanyika angani, muundo wake unafanana na kiumbe au kitu kikubwa kikivutia kwa macho.

Mlima kilimanjaro ukiwa na kilele chake kilichofunikwa na seruji chini ya anga la bluu, mbele ya mlima kuna mandhari ya savana yenye nyasi za kijani kibichi na miti iloyotawanyika, ikiweme mti mkavu na miti yenye majani mabichi, hii ni taswira ya kipekee ya mazingira ya Tanzania ambayo watalii wengi huvutiwa nayo na kuja kutembelea.

Mandhari ya savana yenye miti michache iliyotawanyika na nyasi kavu baadhi ya miti aina majani, wakati mwingine majani ya kijani kwa mbali kundi la wanyama,. lisilojulikana wakifurahia hali ya hewa nzuri sehemu hii pia ni muhimu, hata kwa watalii kuja kutembelea kutokana na muonekano wake mzuri.

Madhari ya milima yenye uoto wa kijani kibichi sehemu za milima zinaonekana zikifunikwa na nyasi fupi, huku zingine zikiwa na vichaka virefu mbele kuna mimea mbalimbali na ardhi kavu, mazingira haya ya asili yanawasaidia viumbe hai kuishi katika hali nzuri kutokana na uwepo wa hali ya hewa nzuri na yakupendeza.

Madhri nzuri ya kupendeza yenye kijani kibichi ikiwa imesheheni vilima na milima inayoonekana kwa mbali huku hali ya mawingu ikionekana kuwa nyeupe pamoja na nyeusi, kukiashiria hali ya upatikananji ya mvua katika eneo hilo, hali hii nzuri kwa kutoa hewa safi ambayo inaweza ikawa bora kwa viumbe hai hata binadamu.

Mandhari ya mlima yenye mimea mifupi, vichaka na miamba iliyotawanyika, milima mikubwa yenye nyuso za miamba inaonekana kwa mbali. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya baridi. Mandhari haya ni mazuri, kwani yametawaliwa na uoto wa asili, ambao unapelekea uwepo wa hewa safi, kwa ajili ya viumbe hai.

Mandhari ya jangwa au ukame yenye ardhi ya rangi ya udongo mwekundu na vichaka viliyokauka vilivyotawanyika. Kuna barabara ya vumbi inayopitia katikati yake, ikipinda kupotea mbali kuelekea vilima vya mbali. Anga ni la mawingu ya bluu. Hii inaonyesha sehemu hii ni nzuri na yenye hewa safi kutokana na ainayake ya uoto uliopo.

Mandhari pana ya kijani kibichi yenye mto uliopita katikati, mto huo unakata nyasi ndefu na miti ukionekana kama utepe mwekundu, unaopita kwenye zulia la kijani, baadhi ya maeneo yamefanyiwa kilimo yakionyesha mabaka ya udongo uliolimwa. Milima yenye ukungu ufunga upeo wa macho huku anga likiwa safi na bluu hafifu.

Mandhari nzuri inayovutia na kupendeza, ikionekana kuwa na hewa safi na hali ya utulivu, katikati ya mandhari hayo kuna miti mitatu pamoja na vichaka. Huku kwa mbali jua likionekana linatoa mwanga hafifu katika eneo hilo, anga likionekana kuwa na rangi ya bluu. Eneo hili ni zuri, ambalo linaweza kumvutia kila mtu kwenda kukaa na kupumzika.

Mandhari ya asili ambapo mto mpana wa rangi ya kahawia unapita katikati ya bonde, pande zote za mto kuna ardhi iliyokauka na miti midogo ya kijani iliyotawanyika, kwa mbali mandhari pana ya kijani kibichi inatanda hadi kwenye milima yenye ukungu huku anga likiwa la bluu hafifi.

Mandhari pana ya mto wenye maji, unaopita katikati ya ardhi kavu. Pwani zote za mto zimejawa na miti michache na michanga, huku ardhi iliyo mbali ikiwa na mimea michache na udongo uliong'aa. Mviringo wa mto unajipinda kwenye mandhari, na anga lina rangi ya kijivu hafifu, kuashiria hali ya hewa isiyo na jua kali na inayovutia kwa kila mtazamaji.

Mandhari ya mlima wenye kijani kibichi uliofunikwa na mimea minene na miti, angali na mawingu meupe yaliyotawanyika likiongeza mvuto wa asili. Mlima huu unaonekana kua sehemu ya msitu ukisisitiza uzuri wa mazingira ya asili yanayotoa hewa safi kwa viumbe hai na wanyama wengine.

Madhali ya milima yenye kijani kibichi, iliyo miinuko mikali na mabonde mimea iliyokuwa kwa wingi inafunika sehemu kubwa ya milima, ikionyesha udongo wenye rutuba jua linachomoza au kutua likitoa mwanga wa dhahabu unaoangazia baadhi ya sehemu za milima na kuacha vivuli virefu sehemu hii inaonekana ni nzuri na yenye hewa safi ambayo inaweza kumpendeza kila mtu.

Mandhari ya savanna pana iliofunikwa na nyasi kavu zenye rangi ya kahawia zinazoelekea mbali katikati ya mandhari hio mti mmoja mkubwa wenye majani ya kijani umesimama peke yake. Chini ya mti huo twiga wawili wanajishughulisha na kula majani kwa mbali milima au vilima vinaonekana vikiwa vimefunikwa na ukungu hafifu, huku wingu likionekana jeupe hii inaonesha mandhari nzuri na ya kupendeza na yenye hewa safi.

Mandhari nzuri ya milima yenye kupendeza na kuvutia yenye theluji na miamba mikali. Sehemu za chini za mlima zina mimea midogo na ya kijani kibichi tofauti na vilele vyenye dheluji. Hali hii inaashiria uwepo kwa milima mirefu na mandhari asilia yenye utofatuti wa hali ya hewa na uoto.

Simba ameketi kwenye nyasi kavu, akitazama mbali kuelekea jiji kubwa lenye majengo marefu, likiwa limetawala upeo wa macho. Eneo lililo karibu na simba lina nyasi ndefu zilizokauka na vichaka vichache vya kijani, likitenganisha wanyamapori na mandhari ya mjini, eneo hili ni eneo linalovutia na lina hewa safi kwa mtu yoyote kutembelea.

Mandhari pana ya bonde lenye milima na nyasi zilizokauka, mbele kuna nyasi ndefu zinazoonekana kama vichaka, huku nyuma kukiwa na milima inayofifia angani, mawingu meupe yenye anga la bluu iliyokolea yanaongeza uzuri wa mandhari hayo, sehemu hii inaonekana kuwa nzuri na ya kuvutia ambapo inawavutia viumbe hai pamoja na binadamu kwa ajili ya kuweza kutembelea.

Mandhari pana ya bonde lenye mto au ziwa liliotulia likuzungukwa na kuta ndefu zenye muinuko na ardhi kavu yenye mimea michache, upande mmoja wa bonde una mteremko mkali huku upande mwingine ukiwa na ardhi tambarare. Na eneo dogo la kijani kibichi, anga lina rangi bluu hafifu likiongeza hisia ya utulivu na kupendeza.

Madhari kubwa yenye mto uliojipinda katikati, pande za mto zimefunikwa na miti na mimea mingine, kwa mbali kuna jengo na maeneo yaliolimwa, hii inaonyesha ni mandhari nzuri ya kupendeza inayovutia kwa hewa safi na muonekano wake mzuri wenye vilima pamoja na vichaka vilivyo na hali ya kijani kibichi.

Mandhari ya mlima uliofunikwa na misitu minene yenye miti mingi iliyosambaa juu ya ardhi iliyo wazi, na sehemu zenye miamba ikitoa taswira ya uzuri wa asili na uoto wa miti unaostawi, hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi misitu na mimea asilia kwa ajili ya kudumisha na kutunza mazingira, pia kuzuia mmomonyoko wa udongo na kutoa hewa safi hivyo kuchangia afya ya sayari na viumbe vyake.

Mandhari nzuri yenye kuvutia ambayo inaonyesha kumpendeza kila mmoja machoni lakini pia inaonekana ni sehemu ambayo imejengwa kwa vitu vya asili ikiwemo maji, milima pamoja na uoto wa asili. Vitu hivi vinaifanya sehemu hii ionekane nzuri na yenye kuvutia kwa kila mmoja.

Mandhari pana ya kijani kibichi nyenye milima kwa mbali na anga lenye mawingu meupe. Sehemu kubwa ya eneo hilo imefunikwa na mimea ya kijani kibichi na vichaka, ikionyesha mazingira ya asili na yenye mimea mingi. Hii ni kwamba mandhari kama haya yanauwezo mkubwa wa kilimo na uhifadhi mazingira ambao ni muhimu kwa ustawi wa binadamu na viumbe hai.

Bwawa kubwa lenye maji ya kijani iliyokolea lililojengwa kitaalamu kati ya milima mirefu yenye miamba na mimea asili, anga linaonekana wazi na bluu ikionyesha mazingira yenye utulivu na uwazi ambayo yanaweza kumvutia mtu yeyote anayeweza kutazama.

Mandhari ya milima yenye kijani kibichi na bonde pana chini. Kuna barabara ya udongo inayopinda, ikipita katikati ya mandhari hiyo na anga la bluu likionekana kwa mbali. Watu wachache wakionekana kwa mbali, wakifurahia mazingira hayo. Hii ni kwamba mandhari kama haya yanaonyesha uzuri wa asili, yanaweza kuvutia watalii na pia yanafaa shughuli za kilimo na uhifadhi wa mazingira.

Mfugaji wa nyuki akiwa amevaa mavazi maalum ya kujikinga, akishika masega ya nyuki nenye nyuki wengi, kuna mizinga kadhaa ya nyuki iliyopangwa na baadhi ya nyuki wanaruka hewani. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na miti.

Banda kubwa la kuku, lenye mamia ya kuku wenye manyoya ya kahawia waliotawanyika aridhini, iliyofunikwa na majani makavu. Wanaume wawili waliovalia makoti meupe wamesimama ndani ya banda wakiwachunguza kuku, ndoo za kulishia na vyombo vya maji vimetawanyika ndani ya banda. Huku paa la banda likiwa limejengwa kwa mbao na karatasi ya bati, hii ni kuonyesha juhudi za ufugaji wa kuku kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa nyama na mayai.

kundi kubwa la bata weupe wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye udongo, mtu mmoja labda ni mfugaji amesimama mbele ya banda la kuku akishika mfuko mkubwa, hali hii inaashiria shunghuli za ufugaji wa bata katika eneo hilo ambalo zinamuwezesha mfugaji huyo kupata kipato chake cha kila siku.

Kundi kubwa la kuku wa rangi ya kahawia na nyekundu, wakitembea na kutafuta chakula, kwenye udongo uliofunikwa na punje. Kuna mnywesheo mweupe wa kuku, na kuta za mbao nyuma, zikionyesha mazingira ya ufugaji wa kuku. Huku wengi wao wakionekana wenye afya, na wapo katika makundi tofautitofauti.

Kundi la kanga, ndege wenye manyoya meusi yenye madoa meupe, wakitembea kwenye nyasi za kijani kibichi. Wana vichwa vyekundu na weupe, na baadhi yao wamejitenga wakionyesha tabia zao za asili. Mazingira haya yanaonyesha ufugaji wa kanga au maisha yao ya porini.

Kundi la bata na bata bukini wakiwa wametapakaa kwenye eneo lenye udongo na nyasi. Katikati msichana amesimama karibu na wanyama hao, nyuma kuna uzio wa waya. Hii inaonyesha ufugaji wa bata hao katika eneo lililozingirwa na uzio.

Shamba kubwa lililolimwa ambapo mimea midogo ya kijani imepandwa kwa safu ndefu na zilizonyooka. Mimea hiyo inamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa matone, ambapo mirija meusi imewekwa kando ya kila safu ya mimea. Udongo una rangi ya kahawia, na mbali watu wachache wanaendelea na shughuli zao za kilimo. Shamba hili linaonekana kuwa limepangwa vizuri na linatunzwa.

Shamba la mimea ya matunda madogo iliolimwa kwa mstari iliopandwa kwa safu nadhifu, pia kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone inayoonekana kama mirija meusi mirefu iliolala chini karibu na mimea, ikipitisha maji mmoja kwa mmoja kwenye mizizi udongo unaonekana kuwa mkavu kidogo juu, huku mifumo ya umwagiliaji inaashiria juhudi za kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa lililo pendwa mahindi madogo yaliyopangwa kwa safu ndefu mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kama mirija mweusi chini ya maji unatumika kulisha mimea. Mwangaza wa jua unatua kwenye sehemu ya shamba ukiangazia majani ya kijani kibichi ya mahindi. Kilimo cha umwagiliaji ni muhimu katika kuhakikisha mbegu za kilimo zinakua.

Aina mbalimbali za mbegu zikiwa zimewekwa kwenye bakuli ndogondogo na kupangwa vizuri juu ya meza, kila bakuli lina aina tofauti ya mbegu zikiwemo nafaka, kunde na mbegu nyinginezo. Mpangilio huu unatoa taswira ya tofauti na wingi wa mbegu zinazopatikana.

Stendi iliyojaa pakiti za mbegu zikiwa na maua mbalimbali, zikisisitiza hili ni duka la reja reja au sehemu ya mauzo ya vifaa vya kilimo, mbegu zikihifadhiwa katika mfumo mzuri zinaweza kustawi pia kusababisha kuwa na mazao yaliyo bora zaidi.

Shamba lenye udongo mwekundu uliolimwa likiwa na mimea michanga midogo iliyopandwa kwa mistari, katika kila mstari kuna mirina meusi ya umwagiliaji wa matone yenye viunganishi vya kijani, ikipitisha maji moja kwa moja kwa mizizi ya mimea. Kwa mbali kuna uoto wa asili wa kijani kibichi.

Mbegu mbalimbali za kilimo zikiwa katika duka la nafaka, likiwa na mifuko mikubwa iliyojaa aina mbalimbali za mbegu hizo. Kuna nafaka za aina tofautitofauti kama vile maharage, kunde, mahindi, ulezi na ngano. Nyuma kuna ngazi yenye ndoo ndogo, zilizoandikwa majina ya nafaka hizo.

Wanaume kazaa wamekusanyika karibu na rundo la magunia meupe yaliyojaa nafaka za mbegu kwajili ya kilimo badhi ya wanaume wanashuhulika na magunia hayo wakiyapanga na kuyajaza, mazingira yanatambulika kama soko au ghala la nafaka huku magunia mengine yakiwa yanapakiwa juu kwa mbali.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la karanga na mifuko iliyojazwa labda na mbegu au mazao mengine, kwa nyuma kuna bango linaloonyesha kwa msaada wa watu wa marekani, huku watu wawili wamesimama karibu na rundo la karanga, mmoja akimwaga karanga kutoka kwenye mfuko. Mbegu hizi zinaonekana ni maalumu kwa ajili ya kilimo au ni zao maalumu kwa ajili ya biashara.

Miche midogo ya mimea ikiwa imepandwa kwenye vyungu vidogo vya udongo ambavyo vimewekwa ndani ya trei nyeusi. Miche hiyo inaonekana kuwa na afya njema na majani ya kijani kibichi imewekwa karibu na dirisha ikipokea mwanga au jua kwa ajili ya ukuaji.

Pakti za mbegu mbalimbali za mimea zikiwa zimepangwa, ikiwemo vitunguu, pamoja na nyanya. Mbegu hizi ni muhimu katika uzalishaji wa mazao ya biashara, ambayo moja kwa moja husaidia katika kukuza uchumi, na kuongeza mzunguko wa biashara.

Shamba kubwa la mahindi, lenye mimea michanga iliyopandwa katika mistari mirefu kwenye udongo wenye rangi ya kahawia na nyekundu, mimea hiyo ni ya kijani kibichi na inakuwa vizuri mandhari ya nyuma yanaonyesha kuendelea kwa mistari ya mahindi hadi mbali, hali ya hela inaonekana kuwa ni nzuri ikisaidia ukuzaji wa mbegu hizo za mahindi zilizolimwa kwaajili ya kilimo cha kisasa.

Duka la mbegu za kilimo, likiwa na idadi kubwa ya mifuko iliyojaa nafaka na bidhaa nyingine za kilimo, mifuko hiyo imepangwa kwa safu huku kila moja ikiwa na alama inayoonyesha aina ya bidhaa. Ngazi zilizojaa bidhaa mbalimbali zinaonekana kwa nyuma.

Miche midogomidogo yenye rangi ya kijani ikionyesha imemea vizuri katika bustani huku katikati yake kukiwa na njia zinazoruhusu wakulima kupita katikati pia ya miche hio kuna bomba jeusi lenye maji ambalo linamwagilia matone ya maji kwenye mimea hio ili kuiwezesha kustawi kwa urahisi zaidi.

Shamba kubwa lililolimwa kwa ustadi, likiwa limejaa mimea michanga ya mahindi, majani mabichi ya mimea yametawanyika sawasawa kwenye udongo mwekundu yakiashiria ukuaji mzuri na utunzaji, safu ndefu za mimea zimetanda hadi upeo wa macho zikionyesha ukubwa wa shamba.

Jengo lenye nyumba ya kilimo cha joto lenye paa la kioevu linaloruhusu mwanga wa jua kuingia, linatumika kulima mimea michanga iliyopandwa kwenye masanduku ya plastiki wima. Mimea hii inaonekana ikiwa katika hatua za mwanzo za ukuaji, na jengo lina safu nyingi za mimea iliyopangwa kwa utaratibu maalum. Hii inaonyesha teknolojia ya kilimo ambayo inalinda mimea na kuongeza uzalishaji wa chakula kwa kutumia mazingira yanayodhibitiwa.

Watu wawili wakimuogesha mbwa mweupe kwenye beseni. Mwanaume anaonekana kumshika mbwa, na kumwaga maji huku mwanamke akimsaidia. Hali hii inaashiria huduma za wanyama, labda katika kliniki ya mifugo, au kituo cha kulelea wanyama.

Mwanaume kijana amevaa koti la bluu na suruali nyeusi akishika simu yake huku akitizama kamera, mbwa wawili mmoja akiwa karibu nae na mwingine mbali kidogo wanatembea kwenye eneo la wazi la zege lenye vizimba vya mbwa kwa nyuma, ikionyesha hii ni sehemu ambayo mbwa wanapatiwa matibabu au wanafugwa.

Nyumba za kuku zilizoundwa kwa mbao za miti na zina madirisha yaliyofungwa kwa waya zikiwa zimewekwa juu ya miguu ya mbao kwenye ardhi yenye nyasi na mchanga nyumba hizi zina milango ya blue na zinaonekana kama ziko katika eneo la vijijini hii inaonyesha jinsi ufungaji wa kuku kwa kutumia miundo mbinu ya kawaida inaweza ikasaidia uzalishaji wa mayai na nyama kwa jamii.

Wataalam wawili wa mifugo, mwanamke na mwanaume wakimchunguza mbwa wakiwa katika kliniki ya wanyama, mwanamke anamchunguza sikio mwanamume ameshikilia daftari akiandika. Hii ni kuonyesha jinsi huduma za mifugo zilivyo muhimu kwa afya na ustawi wa wanyama wa kufugwa na wa nyumbani, jambo linalochangia pakubwa katika kilimo, usalama wa chakula na pia afya ya binadamu.

Mnyama aina ya mbwa akionekana akipatiwa matibabu na binadamu ambaye ni daktari wa wanyama, hii inaonyesha ni jinsi gani daktari wa wanyama anatakiwa kuonyesha upendo na kuwajali viumbe wengine kama mbwa ili kuonyesha hali ya upendo kwa wanyama.

Ndege wa kozi mwenye rangi ya kijivu na nyeupe, ameketi kwa utulivu kwenye tawi la mti. Manyoya yake ya kifua yana mistari myembamba, na kichwa chake kina rangi ya bluu. Asili iliyofifia inaashiria mazingira ya misitu au miti, ambapo wanaweza kupatikana wanyama mbali mbali wa porini.

Tai mwenye kifua cheupe mabawa meupe na kifua cheusi. Akiwa ametua kwenye tawi la mti. macho yake yana tazama juu angani la bluu manyoya yake yamefunga kuonyesha uzuri wa asili.

Uso wa ndege akionyesha manyoya yake ya kichwani yaliyosimama, nduge huyu ana uso wa rangi ya chungwa iliokolea karibu na macho yake na manyoya ya kijivu, mandhari ya nyuma ina ukungu wa kijani hii inaonyesha ni ndege wa porini na si ndege wa kufugwa.

Tembo mdogo ambaye ni mnyama wa porini, akijimwagia vumbi la udongo mwekundu kwa kutumia mkonga wake, udongo huo unamfunika sehemu ya mgongo na kichwa chake, nyuma yake kuna watu wawili waliovaa makoti ya kijani wakishuhudia tukio hilo.

Pundamilia akitembea katika eneo lenye nyasi chache na ardhi ikiwa na vumbi, na nyuma mlima kilimanjaro unaonekana wazi na kilele chake kikiwa na seruji, anga la bluu lisilo na mawingu linatawala sehemu hiyo likionyesha mandhari asilia ya wanyama pori nchi tanzania.

Ndege mwenye manyoa meupe na kijivu akiwa ametua kwenye waya wa umeme, ndege huyu anamacho mekundu na yenye kung'aa na mdomo mfupi akiashiria utulivu wake, mandhari ya anga la bluu lisilo na mawingu linaonekana nyuma yake, ndege huyu anaonekana sio wa kufugwa anaonekana ni ndege wa mwituni.

Mazingira ya asili ya msitu mnene wenye miti mifeu na kijani kibichi. Katikati kukiwa na mnyama mmoja amesimama akila nyasi, akionyesha utulivu wa mazingira ya porini. Huku kukionekena kuwa na mwamvuli unaotoa kivuli, ukificha sehemu ya chini na kuweka umakini kwenye mazingira ya wanyama pori.

Twiga akionekana kutoa ulimi wake nje wenye rangi nyeusi ambao ni mrefu, twiga huyu anamadoa ya kahawia na nyeupe na yuko katika eneo la miti na nyasi kavu, mandhari ya nyuma inaonyesha msitu na miundo mingine kwa mbali ikipendekeza eneo la hifadhi ya wanyama.

Tumbili mweusi mwenye manyoya ya kahawia mgogoni tumbili huyo ana mkia mrefu mweusi, amesimama kwenye ardhi ya vumbi, nyuma yake kuna mimea isiyo elezea, hii ina ashiria ni mnyama wa porini sio wa kufugwa.

Twiga mmoja mkubwa akiwa amesimama katikati ya eneo lenye miti na vichaka vikubwa, twiga huyo anamuundo wa kipee wenye rangi ya kahawia na mabaka ya njano mandhari ya nyuma inaonesha miti mirefu yenye majani mengi inaonyesha twiga ni mnyama wa porini na sio mnyama wa kufugwa.